Mandhari ya maji yanayoakisi anga lenye mawingu mepesi. Yanaonekana tulivu huku mimea michanga ikistawi ukingoni, na ndege wakiwa wamekusanyika kando yake, yakitengeneza taswira ya kupendeza ya asili.

Kundi la watu wamevalia shuka za maasai zenye madoa mekundu na shanga za kupendeza huku wengine wakiwa na fimbo, mazingira ni ya miti ya kijani, ardhi ya kahawia na yenye mawingu ya kijivu nyuma.

Tembo mdogo mwenye ngozi iliyojaa udongo mwekundu ananyanyua mkonga wake juu akijimwagia mavumbi hewani. Amesimama katikati ya eneo lenye udongo na matope huku miguu yake minne ikiwa imechafuka kidogo. Nyuma yake kuna watu wawili wazima waliovalia nguo za kijani kibichi na wanaonekana kama walezi au walinzi.

Twiga tatu walio na rangi ya kahawia na nyeupe, wamesimama katikati ya vichaka vya kijani kibichi chini ya anga yenye mawingu meupe na samawati, eneo la porini likiwa na miti michache iliyotawanyika.

Mwanamke mmoja ameinama karibu na ukuta wa mabati uliochakaa akisafisha nguo za rangi mbalimbali ndani ya ndoo za plastiki za rangi tofauti. Bomba la maji limewekwa pembeni. Mawe imetawala ardhi na vifaa vya nyumbani vimetawanyika karibu.

Katika mazingira ya kijani kibichi, ndege wawili wa aina ya korongo , wanatembea kwa madaha. Miili yao imefunikwa na manyoya ya kijivu. Vichwa vyao vimepambwa kwa taji za kijivu na sehemu nyeupe ya manyoya iko wazi kwenye mabawa yao.

Swara milia yenye milia maridadi nyeusi na nyeupe ana jitokeza katikati ya mjani marefu yalio kauka na vichaka vyenye mimba aki angalia moja kwa moja mbele ya tahadhari. Angani kuna nuru ya jua na ardhi ni ya kahawia.

Pundamilia wawili wamesimama kwenye nyasi huku majengo marefu ya jiji yakionekana nyuma yao chini ya anga lenye mawingu mazito kuashiria mwingiliano wa wanyama pori na maisha ya mjini.

Wanafunzi wawili wa jezi nyekundu na nyeupe wanapanda mimea kwenye matairi yaliyopakwa rangi nyeusi na nyeupe. Sakafu ya mawe ya mchanga iko nyuma. Jengo la shule la matofali na chokaa liko mbali, na ardhi ya kahawia yenye changarawe iko chini.

Swara mkubwa mwenye rangi ya kahawia na pembe zilizopinda anainama taratibu akila majani mabichi katikati ya uwanja wenye udongo mweusi, mimea mifupi na mawe madogo yaliyotapakaa ardhini.

Kwenye eneo lenye kijani, mbuni mwenye shingo ndefu anatazama upande wa kushoto. Miguu mirefu imesimama ardhini. Uzio wa waya uko nyuma. Vichaka vimetanda kila kona. Mazingira haya yametulia.

Barabara hii ya lami iliyo na unyevu kidogo ni yenye shughuli za magari kama vile lori, basi la abiria la njano, gari nyeusi pamoja na pikipiki. Imezungukwa na miti mirefu yenye majani mabichi ikionyesha mazingira ya asili yenye uoto wa asili.

Basi linalopakana na watu wengi, nyuma yake ikiwa na jengo refu. Bango la duka limewekwa pembeni, mtu mmoja amevaa vest ya kiangazi. Watu wengine wamevaa nguo za rangi tofauti.

Barabara chafu ya udongo iliokuwa imechimbika ina mashimo na matope meusi yanaotiririka. Mimea michache imeota pembeni. Upande wa kushoto kuna majengo yaliojengwa kwa mabati na kando ya barabara pikipiki iliokuwa imesimama, mbali zaidi watu watatu wanatembea kwa miguu wakifwatana.

Matangi mawili makubwa meusi yamo sakafuni huku mabomba ya kijani kibichi yameunganishwa na kupita chini yake yakionyesha mfumo wa kusambaza maji, kando yake ni ndoo nyeupe iliyowekwa pipa la takataka ndani yake.